Sehemu ya duka la nguo za wanaume. Mavazi mbalimbali kama mashati ya rangi tofauti na suruali zimetundikwa kwenye wima za chuma zilizopangwa kwa mpangilio wa mzuri. Juu kuna bango lenye maandishi men clothing likielekeza sehemu hiyo huku mabango mengine yakionyesha bei ya juu ya zaidi kuwa ni shilingi mia tatu hamsini. Kwa mbali kuna sehemu ya viatu pia. Eneo lina mwangaza wa kutosha na sakafu safi ya vigae.

Ndani ya duka la nguo ambapo kuna rafu nyeupe zilizopangwa vizuri zikionyesha aina mbalimbali za nguo za wanaume. Juu ya rafu kuna fulana zilizokunjwa koti na vazi la baridi la rangi ya buluu. Katikati kuna mashati ya mikono mifupi yaliyopangwa vizuri kwenye vibanio na pia koti la kahawia liliopachikwa. Chini kuna rundo la fulana na mashati yaliyokunjwa kwa umaridadi.

Ndani ya duka la nguo ambapo watu wengi wamekusanyika kununua bidhaa. Wateja wanaonekana wakichagua nguo kwenye mabeseni na vibeba nguo vya chuma huku wengine wakiwa kwenye foleni karibu na kaunta ya malipo. Ubao wa bluu ilioandikwa men section unaonekana juu ukionyesha eneo hili ni la nguo za wanaume.

Duka la kuuza nguo ambapo nguo mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu kwenye mabega meupe yalioning'inizwa kwenye standi za chuma. Mbele kuna suruali fupi, sketi na mashati yenye rangi tofauti tofauti. Juu ya standi kuna mikoba ya aina mbalimbali iliyopangwa juu ya beseni la plastiki. Ukutani kuna bango liliandikwa One stop for the whole family likionyesha kuwa duka hili linauza bidhaa kwa watu wa rika zote.

Sehemu ya ndani ya gari hasa upande wa nyuma wa viti vya abiria. Viti vimefunikwa kwa kifuniko cha rangi ya kijivu na vinaonekana kuwa safi na katika hali nzuri. Kuna mikanda ya usalama kwenye kila kiti cha nyuma. Dirisha la upande wa kushoto linaonekana likiwa wazi na mbele kuna viti vya dereva na abiria wa mbele. Pia kuna mwangaza mwingi unaoingia kupitia madirisha.

Sehemu ya soko au kibanda cha kuuza mboga na vyakula. Mbele kabisa kuna mkungu ya ndizi mbichi uliowekwa ndani ya ndoo mbili za plastiki. Pembeni, kuna mafungo ya vitunguu majani vikiwa vimepangwa Kwa wingi juu ya meza ya mbao. Nyuma kidogo, kuna viazi tamu, viazi mviringo na baadhi ya vyakula vingine vikiwa vimewekwa kwenye masanduku ya mbao na plastiki.

Jengo la kisasa la makazi lenye ghorofa kadhaa lililozunguka na mazingira ya kijani yenye mimea na bustani ndogo. Kuna baisikeli iliyopakiwa upande wa kulia na kivuli cha chuma kinachoonekana kuwa ni sehemu ya maegesho. Jengo lina milango ya kioo na mabalcony .